Karatasi ya mtihani ya mtoto aliye mdogo. Ni la somo la kidini la ki kristo. Mtoto huyu hajaelewa sanaa mambo yalio ulizwa. Mambo haya kadhaa yanasimulia kuhusu historia ya vitu mingi vilivyoko kwenye bibilia.

Hili ni lango lililowekwa bango la kukataza wanafunzi kuingia humo. Ni lango safi na pia kando yake ni kuta lililopakwa rangi nadhifu sana.

Huu ni ukurasa wa kitabu ya watoto wadogo. Linapeana maelezo kuhusu aina za, aina za usafiri. Hapa tunaona lori lililobeba mchanga, tunaona gari la moshi linaloenda kwenye reli, na pia baiskeli. Picha hii inaonyesha matumizi, matumizi, njia mingi ya usafiri na matumizi yao.